Katika eneo la kukamua maziwa, ng'ombe huyu amefungwa ili kuzuia kugonga maziwa yanakamuliwa kutumia mashine ng'ombe anakamuliwa huku akiwa yuala chakula.

Mwanaume aliyevaa shati ya kijani kibichi, anabambua ndizi ambazo bado hazijaiva kwenye kiganja. Anazibambua ili azipike. Ndizi hizi zina afya sana.

Watu wawili tofauti wanayakoroga mayai kwenye sinia, wameeka sinia kwenye sakafu, mmoja amevaa pete kidoleni. Mayai haya yanakaa mengi zaidi ambayo yamepasuliwa, ili kupikwa.

Shambani, ambapo kuna kichaka kikuu, ndizi zimeoteshwa. Ndizi zingine majani ya kijani kibichi ndizi zingine majani yamenyauka kwa kuwa inaeza kuwa ugonjwa.